Naona ni mwashabiki wa mpira wa kandanda ambao wameshikilia nembo ya timu yao Ili kuweza kuonyesha nia ya kuweza kushabikia timu yao kwa nguvu naona mashabiki wa bandari fc hapa nchini Kenya.

Naona ni jaji mkuu wa taifa la Kenya wa mahakama kuu wa taifa la Kenya naona anataka kumkumpatia mtu ambaye amesimama hapo. Naona pia kuna naibu wake Philomena Mwilu, pia naona ni Martha Koome jaji mkuu wa taifa la Kenya wa taifa na koti la juu ama ukipenda koti la juu zaidi nchini Kenya.

Naona ni ni ni fan wa mpira yule wa Bandari FC nchini Kenya ambaye ni nchi ni timu ambayo inatoka sehemu ya Pwani nchini Kenya. Ni mmoja wa Kandanda wa mfuasi wa Kandanda wa mpira ambaye anashabikia timu ya Bandari FC pale nchini Kenya ambaye ameshika ameshika ile nembo ya Bandari kuweza kuinama kuweza kuonyesha kwamba anapenda ile timu yake.

Maelezo katika hili picha naona ni watu tu labda wanaeza kushabikia hili chama yao, naona pia wameeza kushika nembo ya chama yao na kuweza kuonyesha kuwa wanapenda ile chama na kuweza kuhifadhi ile chama yao.

Maelezo katika hii picha naona kuna watu kadhaa ambao wamesimama na naona mmoja wao ameweza kushika stakabadhi mkononi kuonyesha kua ni ofisi fulani inaweza kuleta huduma mbalimbali kwa wananchi.

Naona ni aliyekuwa naibu wa rais na ana viongozi wengine tu wachache ambao pia wamesimama pande ,naona kamera, naona tarakilishi, naona pia kuna watu wamesimama pande ile nyingine, naona meza hapo ishara kuwa kuna jambo labda wanafanya.

Maelezo katika hili picha, naona ni watu ambao wameweza kuketi tu ili kusikiliza labda wanaweza kusikiliza hotuba ama kuna mtu anawapa mafunzo kuhusu jambo fulani ambao wanaweza kafanya ili kusaidia maisha yao.

naona nimwanadada ambaye ameweza kuvalia jezi ile ya timu ya kenya ya rugby ileyenye tunaita mpira wa ragbi ambayo amewezakushikilia kachupa mkononi naona kuna mashabiki wengi mno tu wameweza kuungana nao.

Ni mapikipiki tu ambayo moja iesimama, mmoja yao anaendesha kuonyesha kwamba anatoka kwenye hilo kampuni, la kuweza kupatiana huduma fulani kwa wananchi, naona ni majumba na naona pia kuna wana bodaboda ambapo wamesimama kule kwingine.

Naona ni mashabiki wa mpira wa kandanda wa nchini Kenya. Naona bendera zimeshikwa. Naona ni bendera ambazo ni za Kenya. Bendera za Kenya. Naona ni mashabiki wa mpira kweli kweli. Wana shabikia timu yao. Naona pia kuna ni Waafrika, ni Waafrika maana nchi yao iko Afrika Kusini.

Naona Kuna moja ameweza kuvaa maski na mwingine ameweza kuketi amevaa maski inaonyesha kwamba ni watu ambao wana patana Huduma maana Kuna watu ambao wameweza kupanga laini wameweza kupika mstari wanangojea kuhudumiwa pale na wahudumu Hawa ambao ni wa kitengo fula kitengo cha kusaidia ama kupatiana huduma kwa wananchi.

Katika hili picha kuna watu kadhaa lakini ambao ninawaona kabisa, ninaweza kuwaona Ni watu watatu, mwengine anaandika , mwengine labda anaweza kuchukuliwa Ile tunaweza kuita vidole vya mkono tunaona mmoja wao anaweza kuwa hudumia amevaa maski.

Naona kuna gari ambayo imeweza kuchimba hili mitaro ya kuweza kubeba maji taka. Naona ilikua shughuli ambayo inaendelea katika kazi zao, naona pia kuna mabati ambazo ziko pande kule kwingine , naona pia kuna majumba ambayo yako pale kwingine.

Naona kuna watu tu wamesimama, kuna watu wamesimama, kuna watu ambao wameweza tu kuketi labda wanangoja kupata huduma fulani hapo, naona pia hiyo jumba kumeandikwa maneno fulani, pia naona kuna pande ile nyingine pia wameeza kupanga laini kuweza kupata huduma fulani.

Picha ambaye naiona hapo naeza eleza kwamba ni wachezaji wa timu ya tusker ambaye labda wameweza kutokea kwa mechi ambaye naona wanapungia mkono ama wanapungia mkono mashabiki wao wa upande wa juu pale ambao wameweza kukaa.

Maelezo katika hili picha naona kwamba kuna watu ambao wamesimama kana kwamba wanasherekea, kuna kikombe ambaye yameekwa juu kwamba ni kama kuna taji ambayo wameshinda, ni kwamba kulikuwa na mashindano fulani kwamba wameshinda hilo taji, wanasherekea sana ni watu wenye furaha ,wako na furaha kwenye nyuso zao.

Kwenye hili picha naona kuna mchezaji mmoja ambaye ana mpira pale, anajaribu tu kumtosha ama kuweza kumpa jasho mpinzani yake mchezaji kutoka upande/timu nyingine ambao wanacheza kabisa kwa ukarimu, naona pia wachezaji hao wanaweza kujikakamua.

katika hili picha naona niwachezaji wa timu ambalo labda wanaweza kusherehekea goli ambao labda mwenzao ameifunga naona pia mashapiki wako upande mwingine pale, naona pia uwanja huo ukokatika hali salama naona wanasherehekea tu labda wanatabasamu kwavile wameweza kufunga hilo bao.

Katika hili picha naona naona kwamba ni rais mstaafu wa nchini Kenya Uhuru Kenyatta. Naona pia mke wake pia ambaye anaweza kumshikilia ile Bibilia. Naona kwamba kuna Jaji Mkuu David Maraga ambaye ni ni ambaye amestaafu tu. Naona pia rais anajaribu kuchukua ile kuwapishwa ile kuanza majukumu yake rasmi kama rais wa taifa la Kenya.

Naona ni kundi la majaji. Naona ni majaji wawili hao wameweza kushikilia Bibilia ili kuweza kuwapishwa ama kutekeleza ili waweze kutekeleza majukumu yao. Naona ni majaji wa nchini Kenya maana naona rais Ruto, naona naibu wake Kithure Kindiki na wengine wengi majaji miongoni.